Daktari wa meno akikagua kinywa cha mgonjwa wake kwa kutumia kifaa maalumu, kinacho mulika mwanga mdomoni, pamoja na kupiga picha.

Watoa huduma ya afya mmoja wakiume na mwingine wakike wakiwapa dawa mabinti wawili kwa kutumia maji na vidonge ili waweze kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Boksi la dawa linalobeba vidonge ambavyo huyeyuka kwenye maji lina rangi nyeupe, huku likiashiria ndani kuna vidonge thelathini vya kuyeyuka.